Mlango mwekundu lenye fremu nyeupe, juu yake umeandikwa Grade 6c Mr Ewoli. Kando yake kuna ua nzuri ya kijani kibichi.

Ubao mweupe una maandiko haya, "Monday 24th February 2025.Question: how did Samuel respond when God called him?" Juu yake Kuna maandiko haya,"April, May."

Mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya dhahabu na kaptura nyeusi, anaangalia madarasa yaliyojengwa mapya na yakupakwa rangi nyeupe. Karibu na mlango ya darasa kuna kibuyu nyeusi na ndoo ya rangi.